Muuguzi anakagua dawa ambayo ameweka kwa kopo maalum linalonekana ndani akimimina kutumia chombo fulani kopo maalum kwa ajili ya kumimina hiyo dawa na kuangalia kipimo chake haswa.

Katika shamba la ndizi ambapo ndizi zilipandwa kwa mpangilio nayo ingali bado changa haijakomaa.

Ni katika shamba la ndizi ambapo mhusika anaonekana amefunika ndizi wakati mgomba wake kabla ikatwe inaweza kuwa ili kuzuia madudu na matatizo mbalimbali kwa usalama wa afya.

Ni katika shamba la ndizi ambapo baadhi ya ndizi zimekatwa kutoka kwa migomba yake na kulazwa hapo mahali. Inaonekana huenda yanawekwa kwa ajili ya mpango wa kuivisha.

Ng'ombe huyu amegonjeka na kuonekana na ishara za magonjwa ambayo inayokumba ng'ombe. Ulimi yake kuanzia ngozi umefura pamoja na kuonekana kama ulionyauka na kukauka ama kuchomwa kwa moto.

Ni wakati ng'ombe huyu anakamuliwa kutumia kifaa maalum cha kukamua ng'ombe na maziwa ikielekeza kwa ajili ya kopo maalum na kifaa maalum cha kutundika maziwa.

Gari moja laonekana likibeba ndizi zilizopangwa juu ya gari hilo tiyari kusafirishwa.

Ni katika eneo fulani ambapo nyasi mingi zimekusanywa na kupangwa kwa mpangilio huenda kwa ajili ya kutengeneza jambo fulani linalotumika na wakulima.

Ndizi zilizoivishwa na kupangwa vizuri kwa mpangilio huenda zikiwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Muuzaji ameshikilia baadhi ya ndizi hizo.

Ni baada ya mavuno ambapo ndizi imepangwa kwa mpangilio maalum. Ndizi ndiyo mpangwa imekatwa na ku baadhi yake ya kuivisha ingine ya kupika . Na imepangwa kwa mpangilio maalum kwa ajili ya mauzo.

Mfugaji huyu anajaribu kunyunyizia ng'ombe dawa kupitia bomba na kifaa aliyobeba mgongoni kwa ajili ya kusaidia magonjwa na kuboresha afya ya ng'ombe.

Ng'ombe wameekewa chakula cha nyasi zilizokaushwa. Wakiendelea kutafuna polepole wakisimama mbele ya jumba lao.

Ni katika shamba la ndizi ambapo ndizi zilipangwa kwa mpangilio kwa mistari fulani mizuri na kunawiri sana hata angawa bado iko bado chini ya kilimo bado chini ya kukua hatua ya kukua.

Ni katika shamba la ndizi ambapo mkulima analishikilia ndizi ambayo bado iko kwa mgomba wake. Huweza kuonyesha tatizo linalokumba hizo ndizi na ugonjwa halali.

Ni baada ya mavuno ya ndizi, ambazo zimepangwa na kuhifadhiwa kwa ajili kwenda mauzo, na kutumika kwa ajili ya binadamu.

Ni katika chumba ambapo ng'ombe wanapatiwa chakula haswa nyasi iliyokaushwa kiasi. Mhudumu wao akiendelea kuwahudumia.

Mama huyu anakamua ng'ombe kutumia mikono na kuinyunyuza hayo maziwa kwa makopa maalum aliyoshikilia na mikono yake mmoja na mkono ingine ikikamua maziwa.

Mmoja wao wanaosimamia mambo ya kilimo maafisa akionyesha utaalamu wa kukinga mgomba wa ndizi unaoendelea kukomaa kupata magonjwa na hatari zingine.

Ni katika shamba ambapo wamepanda migomba ya miti ya ndizi, pamoja na miti mingine iliyonawiri na kukua vizuri.

Shamba ya ndizi iliyopandwa katikati ya janga imenawiri na kunogeshwa kwa afya njema kabisa ya kufurahisha macho.

Maziwa yanatembezwa yakiwekwa kwa vifaa maalum ya kubebea maziwa na muuzaji amesimama kwa ajili yakuhudumia mwingine.

Mkulima huyu aliyesimama katika shamba la ndizi akiangalia vipimo mbalimbali juu ya hili shamba. Shamba lake limenawiri.

Ni katika eneo ambapo ng'ombe wamehifadhiwa wakiangaliwa na kunyunyuziwa dawa kwa kutumia mpira ambapo mhusika ameshikilia na kuendelea kuangalia ng'ombe hawa.

Ng'ombe wanaonekana kupumzika mahali hapa wakijilaza chini ya mchanga na kupumzika, huenda baada ya kukula chakula ama kuchoka.

Ng'ombe huyu anaonekana akikamuliwa kwa kutumia kifaa ya kisasa maalum akiendelea kukula chakula chake, akifungwa vifaa hivyo kwenye matiti yake.

Chakula kimepakuliwa kwa visahani vidogo vidogo. Amesaidiwa kubeba na wengine wakipakua.

Ndizi zilizokatwa kutoka kwa migomba yake imepangwa chini na mkulima.

Aina maalum ya chakula yenye vitu vinavyokuliwa ikiwemo keki na kadhalika.

Ndizi zilizoivishwa ikiwekwa chini ya sakafu ,baadhi yake ikiwekwa katika sanduku maalum.

Katika mahali ambapo ng'ombe huyu anakamuliwa kutumia mikono na kijana ama mwanamume, anakamua akimimina kunyunyuzia hayo maziwa ndani ya ndoo ambayo inatumika kukamua.

Katika sokoni ambapo mwanamke amepanga ndizi zilizoivishwa na kupangwa kwa ajili ya uuzaji, wakiwa pamoja na wanawake wengine kando yake wakiendelea shughuli zao.

Katika chumba cha kutayarisha maziwa katika vikontena maalum ili yaweze kuendelea mbele pa kusafirishwa.

Aina ya tunda, ambayo ni ndizi iliyoivishwa tayari kwa atakayependa kuikula.

Ni katika shamba la ndizi lililotengenezwa kwa umakini. Mgomba wa ndizi ukionyeshwa ulioandaliwa vizuri na kuekewa mbolea kwa uangalifu mzuri.

Aina ya ndizi kubwa zinazoonekana zikiwa bado shambani kwa migomba yake ikiendelea kukomaa vizuri sana katika migomba yake iliyonawiri.

Mahali ambapo shughuli ya kutengeneza aina ya zao la kama maharangwe. Yakitengenezwa kutokana na uchafu kuwa safi kwa ajili ya matumizi.

Shambani ambapo mazao ama mimea aina fulani ya mahindi iliyopandwa na kumea kwa afya nzuri.

Mahindi, mmea wa mahindi unaonyeshwa wadudu ambao wamekula majani yake.

Maonyesho ya kuangalia jiko maalum. Mmoja anatazama akiketi. Wawili wanashughulikia wakivaa mavazi maalum ya kazi.

Mwanamume amebeba ndizi aliyotoa katika ganda yake na ndizi ingine inaonekana hapo kando kando yake.

Ndizi zilizokatwa zimesimamishwa kwa mipangilio maalumu kwa ajili ya kuuzwa.

Mahali pa kutayarisha maziwa yakiwekwa kwa vicontainer ama vifaa maalum, yanachujwa na kutayarishwa.

Baadhi ya ng'ombe wanaonekana wakikula nyasi iliyokaushwa na kuwekwa katika chumba chao wanapokulia chakula.

Kifaa maalum cha kutayarisha baadhi ya dawa fulani ya kilimo.

Mgomba wa ndizi aina fulani ya ndizi haswa ile ya kuivisha.

Aina fulani ya ndizi ndio tayari imeivisha baadhi yake ingali haijaiva vizuri ikishikiliwa na mtu fulani ingali iko katika mgomba wake.

Mkulima katika shamba la mahindi anaonyesha mahindi inavyotoshana ambayo imelimwa.

Katika shamba fulani mkulima akiangalia shamba lake.

Katika shamba hili kuna baadhi ya aina tofauti za mmea yakiwemo ndizi na kadhalika na mahali pengine palipoandaliwa kwa ajili ya kupandwa.

Ng'ombe inakamuliwa kwa kutumia mikono ya mtu mmoja akinyunyiza hayo maziwa yake yakianguka kwa kopo maalum ama aite ndoo maalum.

Baadhiya ng'ombe wanaonekana wakikula kupitia mahali hapa kunakorushwa takataka na uchafu kadhalika.

Vifaa maalum vinavyotumika kubeba maziwa kwa ajili ya usafirishaji vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri wa kutayarishwa.

Ndizi kubwa inakatwa kutokana kwa mgomba wake. Akina mama wawili mmoja aliye beba mtoto anasaidia mwingine kukata izo ndizi. Aliyenyoosha upanga kwa ajili ya kukata ndizi.

Ni mahali maziwa yanaonekana yakichujwa yakitayarashwa kwa vikontena mbalimbali maalumu vinavyobeba maziwa kwa tayari yapelekwe kusafirishwa.

Shamba la mimea ni la ndizi, lililosafishwa na kuangaliwa kwa umakini na ustadi mkubwa.

Ni aina ya unga fulani umewekwa katika chombo cha asili kilichoshonwa kwa mikono kikibebwa unga mweupe wa aina ya chakula fulani.

Katika chumba cha kukamua ng'ombe na kuchukua maziwa katika kifaa maalum. konteina maalum, ya kubebea maziwa.

Mabaki ya mkorogo fulani juu ya kifaa cha kuchuja maji ama maziwa.

Aina fulani ya ndizi yaliyokatwa na kuwekwa chini tayari kwa matumizi.

Mwanamke huyu, anakamua ng'ombe kwa kutumia mikono yake, maziwa yake yakimwagika chini ya ndoo iliyoandaliwa.

Miti ya migomba inaonekana imekumbwa na ugonjwa maalum.

Ni aina ya mbegu fulani ya miti ya migomba iliyotengenezwa, kupitia utaalam wa kisasa.

Ni aina ya mnyama fulani waliopumzika katika eneo lao.